Kundi kubwa la watu wazima wa rika mbalimbali wanaume wakiwa pamoja na wanawake, wamekaa darasani wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele akiwa anafundisha.

Bweni la wanafunzi wa sekondari, ndani kukiwa na vitanda vitatu vilivyotandikwa mashuka meupe, viti, pamoja na meza ya kujisomea.